Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kimefunguliwa kinahusika na kutoa elimu kwa watu wazima, kuna meza yenye kompyuta mpakato, simu na karatasi huku madirisha yamewekewa mapazia ya kijani.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kinachohusika na kutoa elimu kwa watu wazima. Wanafunzi wamekaa kwa utulivu kwenye viti wakiwa wanamsikiliza muongozaji. Ukutani kuna michoro mbalimbali, inayowasaidia kuelewa kwa urahisi.

Duka kubwa la kuuza vitabu, lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa, likiwa na mpangilio mzuri wa vitabu mbalimbali kwenye shelfu. Kuna mwanamke mmoja ameshika kikapu, akiangalia bidhaa hizo.

Shule ya kuwalea na kuwafundisha watoto wadogo, ina uwanja wa kuchezea pamoja na michezo mbalimbali, kama bembea. Ina njia nzuri za kupita, na miti mingi iliyozunguka eneo hilo.

Kituo cha kulelea na kuwafundisha watoto wadogo, kimezungukwa na uzio wa senyenge, kikiwa na michezo mbalimbali ambayo huwavutia na kuwafanya wafurahi muda wote.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti na meza mbele kuna mwalimu akiwaelekeza wanafunzi wa shule ya msingi somo la hisabati .

Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa madawati, kuna wanafunzi wa shule ya msingi wamekaa, mbele yao kuna mwalimu akiwa anawaelekeza.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha huku mwalimu akiwa ubaoni akifundisha wanafunzi mada ya mwandiko huku wao wanatakiwa kuchora jicho, sikio, mdomo na pua.

Chumba cha darasa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa madawati, ndani kuna wanafunzi wa shule ya msingi wamekaa, kuna mwalimu akiwa mbele, akiwa anawaongoza wanafunzi kuwaelekeza vitu mbalimbali; ukutani kuna ubao wenye rangi nyeusi.

Darasa kubwa linalotumiwa na wanafunzi wa shule la msingi, limefunguliwa lina mwanga wa kutosha linampangilio mzuri wa viti na meza ambavyo hutumiwa na watoto kukalia. Lina ubao mweusi na zana mbali mbali zinazotumika kufundishia na kujifunzia

Vyumba vingi vya madarasa ya shule ya sekondari, vilivyopangiliwa vizuri, vinatumiwa na wanafunzi pamoja na walimu kwa ajili ya kufundishia na kujifunzia. Eneo hilo lina mandhari nzuri yenye miti mingi.

Kitabu cha kufundishia na kujifunzia kwa shule za sekondari cha kemistri cha kidato cha tatu kikiwa na mwalimu akiwa anaelekeza kwa vitendo.

Maktaba yenye mwanga wakutosha inayotumiwa na wanafunzi wa sekondari, ina mpangilio mzuri wa vitabu kwenye shelfu. Kuna mwalimu akiwa anatafuta zana ya kufundishia na kujifunzia.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza. Kuna wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza muongozaji.

Chumba kikubwa sana chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti huku wanafunzi wengi wa chuo wakiwa wamekaa kwa utulivu, wakimsikiliza muongozaji aliyesimama mbele yao.

Ofisi kubwa inayotumiwa na wanafunzi wa chuo, ina mwanga wa kutosha. Kuna meza kubwa yenye vitabu, gazeti na komputa ikiwa pembeni yake. Kuna kabati lenye vitabu na mafaili mengi. Kuna mtu mmoja amekaa.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha. Kina mpangilio mzuri wa viti na meza. Ndani kuna wanafunzi wa chuo wakiwa wanamsikiliza mkufunzi, akiwaelekeza mambo mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha darasa, kina mpangilio mzuri wa viti na meza. Kuna wanafunzi wa chuo wakiwa wanapatiwa mafunzo mbalimbali kulingana na fani zao.

Chumba kikubwa cha darasa, chenye sehemu ya kutosha, chenye mwanga mkubwa, kina vitabu vingi, vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu, kina wanafunzi wengi wa chuo kikuu, mbele yao kuna luninga ambao wanautumia kupata taarifa mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha darasa chenye mpangilio mzuri wa viti na meza, ambapo juu yake kuna madaftari pamoja na kompyuta. Ndani kuna wanafunzi wa chuo wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza mkufunzi, huku ukutani kuna runinga.

Wanafunzi watatu wa kike wa chuo wakiwa kwenye chumba cha bweni, chenye nguo, kitanda chenye sehemu mbili na magodoro yaliyowekwa, shuka nzuri, kuna mito na mikoba iliyowekwa ukutani, lakini pia kuna mwanga wa kutosha.

Chumba kikubwa cha darasa, chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti, ndani kuna wanafunzi wa chuo wakiwa wanaosoma kwa kutumia kompyuta mpakato zilizoko juu ya meza.

Mtu mmoja amevaa mavazi maalumu yaani ovaroli na mabuti, akiwa kwenye gari akifundishwa kwa vitendo ufundi. Hii humpatia mwanafunzi ujuzi wa moja kwa moja ambao atautimia kwenye kujiajiri.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kikiwa na kompyuta nyingi na watu wazima wanaofundishwa kwa vitendo, na kupata ujuzi wa moja kwa moja utakaowasaidia kufanya kazi mbalimbali.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, kina viti na meza pamoja na mitambo mbalimbali. Kuna mwanafunzi mmoja, mtu mzima, akipewa elimu ya ujuzi kwa vitendo namna ya kutengeneza simu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wakutosha kina mpangilio mzuri wa viti, kina mitambo mbalimbali. Kuna wanafunzi wanne wakiwa na kompyuta mpakato juu ya meza wanazotumia kujifunzia kwa vitendo.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, ndani yake kuna viti na meza na mitambo mingi, huku kukiwa na wanafunzi wakijifunza kwa vitendo na kupata ujuzi wa moja kwa moja kwa ajili ya kufanya kazi.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha na mitambo mbalimbali, kina mpangilio mzuri wa viti na meza huku wanafunzi wakijifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza simu janja .

Chumba chenye mwanga wa kutosha, kina mpangalio mzuri wa viti na meza. Ndani kuna watu wawili wakiwa na mtambo, wakiwa wanajifunza kwa vitendo na kupata ujuzi wa moja kwa moja utakaowasaidia katika kazi mbalimbali

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kikiwa na mitambo mingi ya umeme, kina mpangilio mzuri wa viti na meza, ndani kuna wanafunzi wamekaa wakijifunza kwa vitendo na kupata ujuzi wa moja kwa moja, namna namna gani ya kutengeneza vitu mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani. kuna mtu mmoja anayejifunza kwa vitendo na kupata ujuzi wa moja kwa moja. Ameshika mtambo huku akisoma matokeo kwa umakini sana.

Jengo kubwa lenye mwanga wakutosha, lina mpangilio mzuri wa viti na meza. Kuna wanafunzi wa chuo wenye mitambo mbalimbali wakijifunza kwa vitendo na kupata ujuzi wa moja kwa moja.